Hudi yenye randi ya kahawia isiyoiva ikiwa imeninginia kwenye kishikio cha nguo ndani ya duka, ina kofia na kamba za kurekebisha na mfuko mmoja mkubwa mbele, lebo ya bei lenye nembo ya Mr price inaonekana wazi.

Duka la nguo lililojaa mashati mengi yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye rafu ndefu, nyuma kuna suti au makoti mengine yalipangwa kwenye rack inaonekana kama duka kubwa la jumla la nguo au duka la rejareja lenye hisia nyingi.

Ndani ya duka la nguo lililopangwa vizuri kwenye sehemu za nguo za wanawake na watoto ,hii inaashiria biashara ya rejareja na huduma za kifedha zinazohusiana na ununuzi wa nguo zikionyesha upatikanaji wa mavazi mbalimbali kwa wakazi.

Duka la nguo , ambapo mikono ya mtu inaonekana ikishika shati nyeusi, yenye picha ya albamu. Nguo zingine zimepakiwa kwenye reki zikionyesha bidhaa mbalimbali za kuuza. Hii inaashiria huduma za kifedha katika maduka ya nguo.

Duka la nguo, lililojaa bidhaa zikiwemo nguo, begi, na viatu zilizopangwa kwenye rafu na meza. Wateja kadhaa na wafanyikazi wanaonekana wakichagua au kupanga bidhaa. Duka linaonekana kua lenye shughuli nyingi labda linauza nguo za mitumba au za bei nafuu kama Budget Wear .

Duka la vitambaa na nguo, zikiwa zimepangwa kwenye rafu, hali hii inaakisi shughuli za biashara ya nguo, ambapo wakaazi wanaweza kupata vitambaa na mavazi mbalimbali, kwa ajili ya matumizi yao.

Ghala au duka kubwa la nguo lenye rundo la mashati yaliyofungashwa kwenye plastiki, yamepangwa kwenye meza. Nyuma kuna rafu zenye suti na nguo nyingine, zikiashiria biashara kubwa ya nguo. Inaonekana ni mahali pa kuhifadhi na kuuza nguo kwa wingi.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo lililojaa bidhaa mbalimbali kama vile mikoba ,kofia na shanga, hii inaakisi uwepo wa duka za nguo zikitoa cha nguo nyingi kwa wapenda mitindo na mavazi maridadi.

Ndani ya duka la nguo lenye rangi mbalimbali zikining'inia kwenye vilango. Nguo hizo zinajumuisha gauni, koti na mashati, zikionyesha mitindo tofauti. Duka hilo linaonekana kuwa kubwa lenye sakafu, lenye vigae vyenye mchoro. Kwa jumla, linaonyesha eleneo lenye ununuzi lililopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye muundo wa kipekee. Nguo na bidhaa zingine zimening'nizwa kwenye reki na kuekwa kwenye rafu za mbao kwenye kuta zenye rangi ya kijani buluu. Sakafu ina muundo wa mbao na mimea ya ndani huongeza mvuto. Duka hili linaonekana kuwa na mazingira ya kupendeza na ya kisanifu.

Duka la nguo nchini Kenya likiwa na mifuko maridadi ya mikono na vitu vya mapambo vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Bidhaa hizo kama vile mikopa ya ngozi, na shanga zenye kungaa, vinangaa chini ya taa nzuri zikivutia wateja wanaotafuta mitindo ya vifaa vya kisasa. Hii inaonyesha sekta ya biashara ya bidhaa za kifahari nchini Kenya.

Ndani ya duka la nguo lililojaa nguo na viatu vilivyopangwa kwenye stendi na rafu. Kuna ishara zinazoonyesha ladies clothing na kids clothing na pia tangazo la maximum price Ksh. 500 kwa baadhi ya bidhaa. Hii inaashiria duka la nguo la rejareja ambalo linatoa mavazi mbalimbali kwa bei nafuu.

Duka la kisasa la nguo, lenye nguo na viatu vilivyopangwa vizuri, kwa rafu na reki. Kuna rangi mbalimbali za nguo na viatu, zikionyesha mitindo tofauti. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kifedha katika maduka ya nguo.

Duka la nguo la Manix Clothing Store . Dukani mnaonyeshwa nguo mbalimbali za wanaume kwenye madumu, ikiwa na chumba cha ndani cha kuonyesha manguo zaidi. Ni duka la kisasa lenye madirisha makubwa yanayoonyesha bidhaa za.

Duka la nguo za kiume likiwa na utenzi mpana wa mabega, ya rangi ya mtindo mbalimbali yaliyo pangwa vizuri kwenye rafu. Hii ina ashiria duka la kisasa la mavazi kama yale yanayopatikana jijini, likitoa chaguo maridadi kwa wanaume kwa ajili ya hafla, ofisini au matukio mengine muhimu.

Ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu, Kuna rafu za mbao zilizo na nguo, ikiwemo t shirts zenye michoro ya fuvu na mashati mekundu. Viatu vimepangwa vizuri kwenye sehemu maalum ukutani. Sakafu inaonekana kung'aa ikiwa na mchanyiko maalum nyeusi na nyeupe.

Duka la nguo, linaonyesha rafu zilizojaa nguo mbalimbali za watoto na watu wazima zikiwa zimetundikwa. Kuna pia mifuko ya mikono na mapambo mengine na kuta zina muundo wa dhahabu na nyeusi.

Ndani ya duka la Levis likionyesha jeans na nguo zingine zilizopangwa vizuri kwenye rafu na tangazo la punguzo la hadi asilimia arubaini. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kifedha na ununuzi wa bidhaa za kimataifa zikionyesha fursa za ununuzi na mitindo ya kisasa.

Duka la nguo la kisasa. Nguo mbalimbali kama fulana, mashati na suruali zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi zikionyesha mitindo ya hivi karibuni. Duka hili linaonekana likiwa limejaa bidhaa na tayari kuhudumia wateja wanaotafuta mavazi ya kisasa.

Duka la mavazi na vito. Kuna mannequin iliyovalishwa skafu na vito pamoja na meza zilizojaa mikoba, skafu na shanga. Laki zilizojaa nguo na vito vingine vinaonekana nyuma. Duka linaonekana kuwa limepambwa vizuri na la kifahari.

Ndani ya duka la nguo lenye nguo zilizo kunjwa kwenye rafu, koti zikining'inia na vyatu zikiuzwa. Duka hili linatoa aina mbalimbali za nguo na viatu, kukiwa na meza ya buluu katikati na magazeti na kikokotozi juu yake. Hii inaashiria biashara ya reja reja ya nguo.

Ndani ya duka la nguo la polo penye bidhaa nyingi za nguo zilikuwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Nguo hizo ni pamoja na mashati, fulana na jeans zikiwa na rangi tofauti. Inaonekana ni duka la kisasa enye mpagilio nadhifu na wa kuvutia wateja.

Sanamu za maonyesho zilizovalia nguo mbalimbali za kisasa zikiwa zimepangwa mbele ya duka. Hali hii inaakisi uwepo wa duka za nguo zikitoa chaguo mbalimbali za mavazi ya kisasa kwa wakazi na wageni.

Duka la nguo ambapo mikoba mbalimbali na nguo zimepangwa. Mikoba ya aina tofauti na rangi tofauti kama vile mikoba ya mgongoni na ya mkono imetundikwa kwenye stendi. Upande wa kulia koti refu la kijani limening'inizwa.

Duka la nguo labda boutique likionyesha nguo na kofia mbalimbali. kuna mannequins mbili zilizovalia na halafu zilizojaa nguo za rangi tofauti. Kofia nyingi za aina mbalimbali zimepangwa na kuvutia zikiwemo zile za nyasi. Mlango wa rangi ya buluu unaonekana kati ya picha ukionyesha kuingia ndani ya duka.

Magari kadhaa yaliyopakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari jeusi la Mazda linaonekana wazi mbele. Nyuma kuna gari la kijivu na gari dogo jeusi huku watu na miti ikionekana kwa mbali ikionyesha kuwa huenda ni eneo la maonyesho ya magari au soko la magari

Safu ya magari mbalimbali yaliyopangwa kwenye nyasi, yakiwa tayari kuuzwa au kuonyeshwa kwenye soko la magari. Hii ina ashiria biashara ya magari labda katika soko la wazi au maonyesho ya magari.

Onyesho kubwa la magari lenye umati wa watu wakitembea na kutazama aina mbali mbali za magari mapya. Eneo linaonekana kuwa ukumbi mkubwa wa maonyesho na magari yamepangwa kwa ustadi kwenye zulia jekundu na nyeupe.

Gari la kifahari, aina ya Toyota Land Cruiser, lenye rangi ya kijivu cheusi, likiwa limeengeshwa nje. Gari hili na nambari ya usajili ya Kenya, na linaonekana liko katika hali nzuri. Hii inaashiria soko la magari yaliyotumika au maonyesho ya magari nchini Kenya.

Gari jeupe pengine Ford ikiwa imepaki nje ya jengo. Jengo lina ishara iliyoandikwa AI REEF kwa kiaarabu na kingereza. Magari mengine meupe yanaonekana kwa nyuma ikionyesha eneo la biashara au maegesho ya gari.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari meupe na meusi ya abiria. Lori lina ghorofa mbili ambazo zimetumika kubeba magari manne au zaidi. Barabara inaonekana kuwa ya lami, na anga safi yenye mawingu machache.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopakiwa vizuri yakiashiria kuwa ni soko la magari. Magari yana rangi na miundo mbalimbali yakiashiria huduma za kifedha zinazohusiana na ununuzi na uuzaji wa magari. Huduma ambazo zinaweza kupatikana katika jijini.

Gari jeupe la Volkswagen likiwa limeegeshwa nje. Gari lina muundo maridadi na wa kisasa, na nembo yake linaonekana wazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje, ingawa maelezo zaidi hayawezi kutambuliwa kwa uhakika.

Ndani ya gari kubwa la abiria ambapo kuna viti vimevaliwa kidogo lakini gari lina nafasi ya kutosha kwa abiria, kwa nje kuna barabara ya udongo ikionyesha gari hili linaweza kutumika vizuri katika maeneo ya vijijini au hata kwa safari ndefu.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye uwanja wamaengesho, chini ya anga la bluu yenye mawingu meupe. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yaavutia yakionyesha muundo unaofanana na labda yaweza kuwa ya chapa moja. Pengine udai kama inavyopendekezwa.

Mikono miwili ikipitisha funguo za gari juu ya meza yenye karatasi na mfani mdogo wa gari. Hii inaashiria mchakato wa ununuzi au ukodishaji wa gari. Ikionyesha upatikanaji wa huduma za kifedha.

Gari la rangi nyeusi la honda lililopakiwa nje liko kwenye eneo la maegesho la lami na jua linaonekana kuakisi kwenye kioo cha mbele namba ya usjili inaonekana ikionyesha ni gari lililosajiliwa nchini kenya.

Gari la subaru outback lenye rangi ya kijivu, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya lami ,linaonekana kuwa katika hali nzuri likiashiria soko la magari yaliyotumika au huduma za kuuza magari.

Sehemu ya gari aina ya Ford, lenye rangi ya bluu hafifu. Jina la gari limeandikwa kwa herufi za dhahabu kwenye upande wa gari, hii inaashiria soko la magari ya kale au magari yaliyotumika, yenye historia.

Mwanamke akipokea funguo za gari huku akitabasamu, akiashiria ununuzi mpya wa gari. Hii inaakisi huduma za mauzo ya magari zinazopatikana katika maeneo mbalimbali ambapo wanunuzi hupata fursa za kumiliki magari mapya au yaliyotumika.

Gari la zamani aina ya Ford likiwa na rangi ya manjano na milia nyeusi. Gari hili lina sahani ya nambari ya Kenya na limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, na ukuta wa matofali . Hii inaashiria soko la magari yaliyotumika au magari ya kale nchini Kenya.

Gari la fedha aina ya Toyota lililokuwa limeegeshwa kwenye lami iliyopangwa vizuri. Nambari ya usajili ni ya Kenya, inaonekana wazi nyuma ya gari. Nyuma kuna jengo linaloonekana kuwa duka au kituo cha biashara.

Gari nyeupe, aina ya Toyota, likiwa limeegeshwa kwenye lami, nje katika eneo lenye mimea na nguzo za umeme nyuma. Gari lina vibandiko vya kijapani nyuma, na linaonekana liko katika hali nzuri, chini ya anga ya bluu, lililo wazi, nchini Kenya, labda karibu na Thika.

Magari kadhaa, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Watu wanaonekana wakitembea na kuzungumza, pengine wakitazama magari haya. Jua linawaka na kuna miti mirefu nyuma yao.

Hii ni aina ya gari la Subaru la rangi ya kijivu lilokuwa limeegeshwa nje. Inaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na namba za usajili za Kenya. Hii inaweza kuwakilisha huduma za maduka ya magari au uuzaji wa magari yaliyotumika.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari, kukiwa na magari kadhaa mapya yaliyopangwa kwenye sakafu yenye kung'aa. Magari hayo yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, dhahabu. Na madirisha makubwa yanayotoa mwanga wa asili.

Kundi la watu wakiwa wamesimama na kuketi karibu na magari kadhaa yaliyo egeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti mirefu, mbele kuna gari jeusi la subaru likiwa na nambari ya ujasili, ina onekana kama tukio la nje au mkusanyiko wa kijamii.

Gari la Mitsubishi lenye rangi ya kifedha likwa lime egeshwa kwenye ma egesho ya chini ya ardhi. Gari hili lina matairi imara likionyesha kuwa ni gari la kutumiwa barabarani na nje ya barabara. Likiwezekana linauzwa katika soko ya magari yaliyo tumika mjini Nairobi.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na vya sanaa. Ina nguo za kiafrika zenye rangi nzuri, viatu na vito vya mapambo na bidhaa za sanaa zilizotengenezwa kwa mikono zikiuzwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia katikati ya vibanda.

Hizi ni bidhaa sokoni zikiwemo mboga kama vile birigani, matango, pilipili hoho za kijani na za njano, pia kuna mananasi, tangawizi nyingi na mimea mingine ya kijani kibichi. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, kando ya barabara kuu vyenye vibanda vingi vilivyofunikwa na paa za mabati na miavuli. Watu wa magari wanashiriki katika shughuli za kibiashara huku mabango makubwa ya matangazo yakionekana juu. Hii inaonyesha uchumi wa maeneo ya soko.

Soko kubwa lilikuwa limefurika watu na bidhaa. Ni soko lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara huuza bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga na bidhaa nyinginezo. Watu wanatembea katikati ya bidhaa zilizopangwa chini na baadhi yao wamebeba mizigo ikionyesha uhai wa biashara iliyoko sokoni. Soko hili ni muhimu kwa uchumi wa eneo hilo.

Soko la kawaida, lenye shuguli nyingi na wanawake wakiuza mboga na matunda. Miundo ya vibanda inaonekana rahisi na jua linawaka upande wa kulia. Hii inaonyesha hali ya masoko ya wazi, ambapo biashara za kila siku hufanyika na bidhaa safi huuza moja kwa moja kwa wateja.

Soko la wazi likionyesha rundo la viatu vya mitumba vilivyoenea kwenye meza iliyofunikwa kwa kitamba cha bluu. Watu wawili wanaonekana wakiuza viatu hivyo ambavyo vinajumuisha aina tofauti ya viatu vya kawaida vikionyesha biashara hai ya bidhaa za mitumba.

Soko kubwa la wazi, labda soko la mboga nchini india, lililojaa rundo la matunda na mboga mbali mbali. Kuna watu wengi sokoni na pia kuna miavuli mikubwa inayotoa kivuli.

Eneo la nje la usiku ambapo kuna miavuli miwili mikubwa ya rangi ya zambarau na buluu iliyowazi. Chini ya mti wenye majani machache, kuna maua yaliyopangwa kwenye chungu na meza ndogo za nje. Inaonekana kama soko la maua au eneo la biashara ndogo ndogo. Hii inaashiria maisha ya usiku na shughuli za kibiashara.

Hiki ni kibanda kikionyesha rundo ya ndizi mbichi ,zikiuzwa zikiwa zimesimama kwenye ndoo. Nyuma yake kuna store iliyojaa bidhaa zingine kama vile viazi vitamu na mboga za majani.

Rundo la mabuyu makavu yaliyotumiwa kutengeneza vyombo mbalimbali yakiuzwa sokoni. Hii inaakisi utamaduni na biashara ya bidhaa za kienyeji zinazopatikana katika masoko ambapo bidhaa za kilimo na ufundi huuzwa.

Soko la wazi likiwa limejaa sana na kazi za sanaa na ufundi wa Kiafrika. Kuna uchoraji mwingi wenye mandhari ya wanyama pori. Mandhari ya asiri ya picha za kitamaduni zikiwa zimening'inizwa na kuwekwa chini. Baadhi ya wafanyabiashara wanaonekana wamekaa katikati ya bidhaa zao. Inaonekana kuwa soko la kitalii au la sanaa za mikono.

Eneo lenye shughuli nyingi labda soko, au kituo cha mabasi. Kuna mabasi madogo ya abiria matatu yaliyopaki. Pia kuna watu wengi. Vibanda vya biashara na bango kubwa la matangazo. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini na inawezekana ni jioni nchini Kenya.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za kitamaduni na za mikono. Kuna mikufi mirefu yenye rangi nyingi, iliyoning'inia kwenye stendi, na chini kuna bidhaa za bangili na za shanga zilizopangwa kwenye vitambaa. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakiuza bidhaa zao chini ya myavuli. Inaoneka kana soko la utamaduni.

Kibanda cha soko kilichotengenezwa kwa mbao na bati, kikiwa kimejaa bidhaa za ufundi na mapambo ya rangi mbalimbali kama vile shanga, mikufu, na mikanda. Watu wawili wanaonekana ndani au karibu na kibanda hicho. Anga ni ya mawingu meupe na bluu.

Mboga na matunda mbali mbali kama vile, nyanya, viazi, matango, na pilipili hoho, zilizopangwa kuuzwa sokoni. Hii inaonyesha wingi wa mazao ya kilimo, yanayopatikana katika masoko, yakitoa lishe bora kwa wakaazi.

Hii ni soko enye shuguli nyingi ambapo mandizi nyingi imepangwa kwenye masanduku ya mbao tayari kuuzwa. Watu wengi wako sokoni baadhi yao wamekaa na wegine wakihudumia wateja kuashiria biashara inayoendelea.

Soko lenye biashara nyingi kama vile masai ambapo wafanya biashara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile shanga, vito, sanaa na nguo. Unaweza kuona watu wengi wakizunguka na kufanya manunuzi kuashiria biashara changamfu.

Soko la ndani lenye ghorofa nyingi likiwa limejaa bidhaa mbali mbali na wafanyi biashara. Dari ina muundo wa kipekee. Hii inaonyesha shughuli nyingi za biashara na soko.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi kuna vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali kama vile maua ,sanaa ,nguo na vitu vingine ,watu wanatembea kati ya vibanda wengine wakifanya manunuzi na wengine wakiuza bidhaa zao ,paa soko linaonekana kuwa la chuma au mbao na kuna mwanga wa kutosha ndani.

Soko kubwa la jumla labda la mboga likiwa na gala lenye paa la bati. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa vitunguu na mazao mengine yanayofanana zimepangwa kwa wingi chini, zikiashiria shughuli kubwa ya biashara ya mazao ya shambani. Nguzo za buluu na milingoti zinaonekana, zikitenganisha maeneo mbalimbali ya soko na kuashiria muundo wa biashara ya jumla.

Rundo la viazi, vitunguu na nyanya zikiuzwa sokoni. Bidhaa hizi ni mazao muhimu ya kilimo, yakichangia katika ujumi wa eneo hilo na kutoa chakula kwa wakaazi.

Hili ni soko ambapo kuna biashara nyingi ndogo ndogo. Tunaweza kuona matunda, mboga mboga na bidhaa za sanaa. Soko hili linaonyesha shughuli muhimu za kiuchumi na hutoa fursa za biashara kwa wakazi.

Bidhaa nyingi za matumizi ya nyumbani, kama vile vyombo vya plastiki, vikombe na visu vikiuzwa sokoni. Hii inaakisi shughuli za kibiashara na uchumi wa eneo la jijini ambapo masoko yana jukumu muhimu katika kutoa bidhaa mbalimbali kwa jamii.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo watu kadhaa wanachagua na kukagua rundo kubwa la nguo mbali mbali. Inaonekana kama soko la mitumba au bidhaa za bei nafuu. Watu wamevalia mavazi tofauti, na baadhi yao wameinama wakitafuta nguo. Inaonekana kama shughuli nyingi na umati wa watu.

Jengo refu lenye paa la nyasi au makuti na kuta zenye muundo wa mianzi au mbao zilizo pangika. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na anga la buluu, linaweza kuwa jengo la kitamaduni au chumba la kisasa lililoundwa kwa kutumia nyenzo asilia.

Jengo refu la kisasa labda la bishara au makazi lilojengwa kwa mitindo wa kipekee na madirisha mengi. Mawingu meupe yametanda angani yakiongeza uzuri wa jengo hilo. Hii inaashiria maendeleo ya miundo mbinu ya ujenzi wa majengo marefu ambayo ni muhimu kwa ukaaji wa mjini nchini Kenya.

Bango la tangazo la mwananchi credit linalotoa mikopo ya hati za mashamba hadi shilingi milioni ishirini na tano, Pia kuna namba za simu za kuwasiliana. Bango hilo limefungwa kwenye nguzo na linaonekana kando ya barabara, likilenga kuwafikia watu wanaotafuta huduma za kifedha.

Jengo kubwa la ghorofa mbili au tatu lililojengwa kwa mtindo wa kitamaduni na paa la nyasi. Milango na madirisha yanaonekana kuwa ya mbao. Jengo hili linaweza kuwa, hoteli, makazi ya utalii au mkahawa. Anga ni safi na blue ikionyesha hali ya hewa zuri.

Jengo refu lenye ya rangi ya njano na buluu. Majengo kama haya ni sehemu muhimu ya huduma ya mali isiyohamishika hapa mjini yakitoa nafasi ya kazi au biashara na kuchangia katika ukuaji wa miundombinu ya miji.

Ukuta wa matofali wenye muundo wa kupendeza wa miraba ya rangi nyekundu na nyeupe ikipishana. Juu ya ukuta kuna mimea ya kijani. Hii inaashiria uzuri na ubunifu katika ujenzi wa mali isiyohamishika.

Jengo la kisasa likiwa na ghorofa nyingi likiwa na bustani nzuri iliyotunzwa na taa barabarani zinazotumia nishati ya jua. Hii inaonyesha maendeleo ya sekta ya majengo hapa jijini na uwekezaji katika makaazi ya kisasa na miundo mbinu rafiki kwa mazingira.

Sebule ya kisasa tupu na sakafu ya mbao. Kuna kabati kubwa la ukutani lenye muundo wa marumaru na nafasi ya kuweka televisheni. Milango mikubwa ya vioo inaelekea kwenye bustani au uwanja. Inaonekana kama nyumba mpya au iliyorekebishwa ikionyesha huduma za mali isiyohamishika.

Bangi ya orodha ya ghorofa na namba za nyumba katika jengo linaloitwa Kose Heights . Bango hilo linaorodhesha nyumba kuanzia ground floor hadi seventh floor , likionyesha namba za nyumba. Chini kabisa kuna namba F46 Chelanga Chambers , ikionyesha labda kuna uhusiano na majengo lingine au ofisi.

Nyumba kubwa ya kifahari lenye ghorofa moja au mbili yenye rangi ya kahawia na paa jekundu. yenye lango

Jengo refu la ghorofa bado liko katika hatua za ujenzi na miundo yake ya zege na sehemu za mbao za usaidizi zinaonekana wazi. Angaa la blue lenye mawingu machache linaonekana kwa nyuma. Hii inaashiria maendeleo ya ujenzi na sekta ya mali isiyohamishika.

Majengo ya kisasa ya makazi au ghorofa yenye usanifu wa kuvutia ya rangi ya kijivu na nyeupe yakiwa na balconies njia ya lami imetengenezwa kwa vigae vilivyopangwa vizuri, kuna mimea na miti iliyopandwa bado ya njia ikiongeza uzuri wa mazingira gari jeupe limeegeshwa upande wa kushoto huku jingine likifunikwa hii inaonekana kuwa ni sehemu ya mali isiyohamishika la kisasa.

Jengo refu la kisasa, linaloonekana kuwa ghorofa nyingi, lina madirisha mengi na linaonekana kuwa makazi au majengo ya ofisi. Muundo wake unaonyesha maendeleo ya hivi karibuni katika sekta ya majengo hapa jijini.

Hili ni bango la Let and Managed By kutoka kwa kampuni ya NW Realite enye namba za simu, ikionyesha huduma za mali isiyohamishika. Bango hili lipo nje karibu na uzio na mawe na mti.

Jengo la ghorofa la rangi ya njano na kijivu lililojengwa kwa mtindo wa kisasa, likiwa na balconies na madirisha mengi. Linaonekana kuwa jengo la makazi au biashara na iko chini ya anga ya bluu yenye mawingu.

Mchanganyiko wa majengo mapya na ya zamani ikionyesha hali halisi ya mali isiyohamishika katika maeneo mbalimbali huku gari jeupe likiwa limeegeshwa mbele ya majengo yale. Hii inaonyesha maendeleo yanayoendelea na uwekezaji katika mali.

Majengo ya ghorofa yaliyopangwa vizuri yenye paa nyekundu na kuta za manjano na kijivu. Majengo hayo labda ya mradi wa nyumba za bei nafuu, yamezungukwa na maeneo ya kijani kibichi na barabara zenye magari. Kwa umbali, kuna majengo mengi ya jiji yanayodokeza kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na mjini.

Hii ni nyumba kubwa yenye paa ya vigae vyekundu, na kuta za rangi ya dhahabu na Kuna bustani iliyotunza vizuri mbele ya nyumba, yenye nafasi fupi na miti midogo. Nyumba ina madirisha mengi yenye grill za chuma na inaonekana kama iko eneo tulivu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na kuna mawingu meupe angani.

Majengo ya orofa yaliyojaa yakionyesha maendelo ya mali isiohamishika katika eneo la mjini. Majengo hayo yana miundo mbalimbali na mandhari ya anga yenye mawingu, hii inaashiria upatikanaji wa huduma za mali isiohamishika hasa kwa majengo ya makazi.

Jengo la kisasa la makazi ambalo lina ghorofa kadhaa na balcony zenye milango ya kioo na vizuizi vya chuma ,nje kuna bustani ndogo iliyopandwa vizuri na sehemu ya maegesho iliyofunikwa ,barabara ya kuingia imewekwa vigai kwa mbali majengo mengine yanaonekana kufanana yanaweza kuonekana.

Shamba kubwa lililo wazi na lenye nyasi kavu, likiwa na nguzo za mbao zinazoashiria mipaka. Nyuma kuna majengo na makazi baadhi yakiwa yameezekwa kwa rangi nyekundu na nguzo za mawasiliano inaonekana mbali. Hii inaashiria maendeleo ya mali isiyohamishika.

Idara ya nyama katika duka kubwa ikiwa na counter za kuonyesha nyama mbalimbali. Ishara kubwa iliyoandikwa butcher inaonekana juu. Wafanyakazi wawili, mmoja akiwa amevaa sare ya bluu na mwingine koti jeupe wanaonekana wakifanya kazi nyuma ya counter .Pia, kuna troli la ununuzi karibu.

Rafu iliyojaa mayai yaliyopangwa vizuri ndani ya duka la kisasa. Mayai yamefungashwa kwenye tray mbali mbali na yamepangwa kwa bei tofauti. Ikionyesha wingi wa bidhaa na bei shindani . Hali hii inaweza kuwa katika duka la reja reja .

Eneo la matunda na mboga ndani ya duka kubwa labda katika moja ya maduka ya kisasa ,bidhaa mbalimbali ikiwemo viazi vitunguu ,karoti na mboga nyingine zimepangwa vizuri hii inaashiria upatikanaji wa bidhaa safi na huduma za ununuzi zinazopatikana katika maduka makubwa au moles za ununuzi.

Duka kubwa labda supermarket au soko la kisasa. Unaweza kuona sehemu ya nyama iliyoandikwa bucha, sehemu ya vitu vilivyopangwa kwenye ndoo kama vile nafaka au viungo na pia bidhaa za kuoka. Inaonekana ni mahali panapotoa bidhaa nyingi tofauti za chakula.

Ndani ya duka kubwa kama "Quickmart", yenye rafu za bidhaa mbalimbali, matunda mabichi na wateja wakichagua. Pia kuna conveyer belt nyekundu inayotumika juu. Muundo wa duka unaonekana wa kisasa, ukiwa na kuta za matofali na paa refu.

Ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu, wateja wanaonekana wakitembea kwenye vichochoro wakichagua bidhaa. Hii inaakisi shughuli za ununuzi katika maduka makubwa yakitoa urahisi na chaguo nyingi kwa wakaazi.

Mlango wa duka kubwa la Chandarana food plus ikionyesha nembo ya jina yake. Ndani bidhaa za matunda na mboga zinaonekana na wateja wakiwa wana nunua. Hii inaashiria huduma muhimu za kifedha zinazopatikana kupitia maduka makubwa.

Cafe naivas , inayopatikana ndani ya duka kubwa la Naivas . Inaonekana ni sehemu ya kuuzia bidhaa za kuoka, kama vile keki na mikate, zinazo onyeshwa kwenye kabati la kioo. Pia kuna sehemu ya kutengeneza kiamsha kinywa na counter ya express counter food . Mabango ya kuonyesha ahadi ya fresh, na chilli sausage .

Mbele ya duka la Naivas ikiwa ni bango kubwa la nembo ya Naivas , mlango wa kuingilia umeandikwa karibu Naivas na fruits and vegetables .Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mlango, wakiwemo walinzi wawili waliovalia sare za usalama. Pia kuna sanduku la manjano la kutupa taka.

Ndani ya duka kubwa ikionyesha bidhaa mbalimbali na ofa maalum. Maduka kama haya ni muhimu kwa kutoa huduma za kibiashara, kuwezesha biashara na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa kwa wakazi wa mjini.

Onyesho la chakula labda katika duka kubwa. Kuna vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwenye vyombo vya chuma vinavyong'aa kama vile wali wa kuchanganya, mboga na nyama. Kila chombo kina kijiko cha kujichotea. Inaonekana kuna utenzi mpana wa chakula tayari kwa wateja kujihudumia.

Rafu za maduka makubwa, zilizopangiliwa vizuri na bidhaa mbalimbali. Kwenye rafu za katikati, kuna makopa mengi ya maziwa ya unga ya rangi ya njano, yaliyopangwa kwa usawa. Pembeni kuna pakiti za chai za chupa za kechupu, zikionyesha mpangilio wa bidhaa sokoni.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa yenye bidhaa mingi zilizo pangwa, upande wa kushoto baiskeli ndogo za watoto zimepangwa kwa safu zikifuatiwa na rundo la viti vya plastiki vya rangi tofauti mbele. Nyuma kuna rafu zilizo jaa bidhaa mbali mbali za reja reja sakafu ya duka ni safi na ina ngaa.

Kasha la glasi, lililojaa keki mbali mbali na bidhaa za kuoka, kama vile mikate mirefu iliyokunjwa. Keki hizo zimepambwa kwa rangi na muundo tofauti. Hii inaashiria upatikanaji wa bidhaa za mikate na keki katika maduka makubwa.

Duka kubwa lenye watu wakinunua bidhaa mbalimbali. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa upande wa kushoto na upande wa kulia kuna baisikeli za watoto. Sakafu ni safi na inaonekana kung'aa na taa nyingi zinang'aa kutoka dari. Wateja wanatembea na mikokoteni ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa ilio na rafu zilizojazwa bidhaa pengine manukato au dawa za kunyunyizia. Mteja anaonekana akisukuma troli la ununuzi. Sakafu ni nyeupe na kuna mabango ya matangazo juu.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, rafu zimejaa sabuni za maji zenye rangi ya machungwa na kijani. Bidhaa za usafi wa wanawake pia zimepangwa vizuri kwenye rafu zilizo karibu. Hali hii inaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa na uteuzi mpana wa bidhaa za kibinafsi kwa wateja.

Hii ni duka la viatu, ikionyesha aina mbali mbali za bidhaa kama vile viatu vya kawaida, sandali za rangi tofauti na buti. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi na kuna mabango yanayoonyesha New Arrivals Every Friday . Duka linaonekana safi na limejipanga vizuri kuvutia wateja.

Sehemu ya samaki safi kwenye barafu ndani ya duka kubwa wakiwa wamewekwa tayari kwa ajili ya wateja. Hii inaashiria upatikanaji wa bidhaa za baharini na huduma za ununuzi zikionyesha jinsi masoko makubwa yanavyotoa chaguo mbalimbali za vyakula.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo ndizi nyingi zimewekwa kwenye masanduku ya mbao likiashiria biashara kubwa ya mazao. Watu wamejishughulisha wakinunua na kuuza. Hali hii inaonyesha uchumi mchangamfu wa eneo hilo.

Rundo la magodoro yaliyopangwa kwenye rafu za duka au gala .Magodoro hayo yamefungwa kwa plastiki na yana lebo za bei na chapaa tofauti kama, sleep tight na maharaja. Hii inaashiria sehemu ya mauzo au hifadhi ya magodoro.

Ndani ya duka kubwa lilojaaa vifaa vya mazoezi na bidhaa za michezo. Kuna mashine za kukuimbia, baiskeli za mazoezi na vifaa vingine vilivyopangwa kwenye sakafu ya kijani inayofanana na nyasi. Rafu zilizojaa bidhaa za michezo kama chupa za maji na nguo zinaonekana nyuma. Hii inaonekana kama duka kubwa la vifaa vya mchezo.

Ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama vile bidhaa za utunzaji wa kibinafsi, chakula na vinywaji. Taarifa za kategoria za bidhaa zinaonekana zikining'inia juu. Hii inaonyesha huduma muhimu za kifedha zinazopatikana katika maduka makubwa.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa labda maduka makubwa huko mijini. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za unga zilizopangwa chini. Neno flour linaonekana kwa herufi kubwa ukutani likionyesha sehemu ya unga.

Rafu ndefu ya bidhaa za chakula hasa mchuzi na viungo vingine katika duka kubwa. Bidhaa zimepangwa vizuri na lebo ya Clean Chef inaonekana wazi. Hii inaashiria duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za kuchagua.

Hii ni duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Penye friji, majiko ya gesi na umeme na runinga kubwa zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Wateja wanaonekana wakitembea na kutazama bidhaa kuashiria biashara inayoendelea.

Duka kubwa labda quickmart likiwa na rafu ndefu zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile mafuta, mchuzi na bidhaa za mkopo. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa, mmoja akitumia troli na mwingine kachuchuma wakionyesha hali ya ununuzi wa kawaida.

Jengo la biashara lenye maduka mbalimbali ikiwemo Quick Mart, Baus Optical na Bata. Hali hii inaakisi shughuli nyingi za kibiashara zinazopatikana maeneo mbalimbali ikitoa huduma na bidhaa mbalimbali kwa kazi.

Rafu ndefu kwenye duka kubwa labda Chandarana Foodplus zikiwa na bidhaa mbalimbali za nyumbani na kibinafsi. Baadhi ya rafu zina mapengo kuonyesha bidhaa zimeisha au hazijawekwa.

Jengo refu lenye duka la Naivas na taasisi ya Summit likiwa na bango yanaonyesha majina yao. Mbele ya jengo kuna miti na mimea na taa ya barabarani. Jengo lina madirisha mengi madogo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa labda Carrefour ,lenye bidhaa nyingi kwenye rafu, wateja wakifanya ununuzi na mabango ya matangazo na bei ,yamening'inia kutoka dari ,yakionyesha ofa mbalimbali. Sakafu ni safi na inaonekana kung'aa, ikionyesha mazingira ya biashara yenye utaratibu.